Mkulima aliyesimama kwa pahali karibu na rundo kubwa la kabeji zilizovunwa hivi karibuni ambazo huenda ni zao la iashara lililotayari kwa soko, mandhari inaonekana kua shamba la kilimo kama inavyodhibitishwa na uwepo wa majani asilia na mimea mingine nyuma.

Ufungashaji wa reja reja wa Closamectin, dawa ya kuondoa vimelea kwa ng'ombe. Chombo kina jina la chapa, maelezo maalum ya dawa, habari na ishara za kuona zinazoonyesha madhumuni ya dawa hiyo.

Bustani ya mijini ya juu ya paa iliyopandwa kwa wingi mazao ya chakula. Safu za mimea tofauti ya mboga zimepangwa kwa mfumo katika eneo lote la paa. Kilimo hiki kinafanyika kwenye paa tambarare katika mazingira ya mijini iliyozungukwa na majengo marefu .

Bustani ndogo ya mijini au ya nyumbani ambapo mimea ya majani ya kijani kibichi inalimwa ndani ya matairi ya gari yaliyotumika tena. Mpangilio huu ni rahisi wa kivitendo na unaangazia kilimo cha mazao ya chakula.

Ndani ya chafu ya kilimo cha hydroponic .Mmwanaume aliyevaa shati la kupendeza anachunguza matunda yanayokuwa katika vyombo vyeupe visivyo na udongo. Safu za vyombo vyeupe vilivyo na mimea iliyopangwa sawasawa zimemea hadi mbali vikiungwa mkono na fremu za chuma chini ya paa la uwazi.

Shamba la kilimo cha haidroponi ndani ya muundo rahisi wa chafu iliyo na safu za mimea ya kijani kibichi ikistawi katika mfumo usio na udongo. Kuna mitego ya wadudu ya bluu na manjano imening'inizwa ndani ya muundo huo.

Safu za mimea ya saladi ya kijani kibichi yanakua katika mfumo wa kilimo cha haidroponiki uliyotengenezwa kwa mabomba meupe yanayo ungwa mkono na framu ya chuma ndani ya chafu. Ukulima huu unaonyesha mbinu za hali ya juu za kilimo kwa uzalishaji bora wa mazao.

Shamba la haidroponiki linalokuza mazao ya kijani kibichi katika mabomba yaliyopangwa kwenye rafu. Mazao hayo yamepandwa kwenye mashimo, yaliyochimbwa kwenye mabomba hayo. Chafu ina paa nyeupe iliyowazi.

Katika kilimo kisichotumia udongo kuna sukuma wiki zilizopandwa. Kilimo ya aina hii hutumia kimiminika maalum kwa ajili ya kurutubisha mimea. Kuna container ya njano nyuma ya mabomba hayo meupe.

Mtu anayehudumia bustani ya wima kilimo kisichotumia udongo anamwagilia mimea maji na ameshika ndoo ya kijivu. Bustani hiyo ina ngazi mbali mbali za mabomba meupe vyombo vidogo vya mviringo vya plastiki vimefungwa kwenye mabomba hayo. Vyombo hivyo vina mimea michanga ikiwemo sukuma wiki na mchicha.

Kilimo kisichotumia udongo kwenye silinda ya kijivu. Muundo huu umeundwa kwa silinda tupu zilizowekwa moja juu ya nyingine. Vikombe vidogo vieusi vimefungwa kwenye ncha ya silinda hizo na vimejaa wa kupandia. Miche mipya inamea ndani ya vikombe hivyo. Neno kabeji limeandikwa kwa wino wa buluu kwenye upande wa silinda ya katikati. Kuna karatasi ya daftari iliyoandikwa na kontaina ya plastiki kando ya silinda.

Chafu kubwa ya kilimo kisichotumia udongo imejaa mistari ya mimea. Majani ya kijani kibichi yanakuwa katika mifereji mirefu ya plastiki ya bluu. Mifereji hii imewekwa juu ya udongo wa rangi ya kahawia. Muundo wa chafu hio unaungwa na nguzo za mbao na kuunda fremu iliyofunikwa kwa plastiki kinachoruhusu mwanga wa jua kuingia. Kuna aina tofauti za mimea zikiwemo mboga za majani mekundu.

Safu ya nyumba za kuhifadhi mimea, zilizofunikwa kwa makaratasi ya plastiki za kilimo, zikienea kwenye mteremko wa kilima, zikitoa mazingira yanayodhibitiwa kwa ajili ya kilimo kikubwa cha mazao. Mandhari ni ya vililma vyenye misitu chini la anga la mawingu.

Shamba kubwa lenye kabichi za kijani kibichi zilizopandwa kwa msongamano likionyesha mfumo wa kilimo cha viwandani. Vichwa vya kabichi vilivyokomaa bado vibichi kwa umande wa asubuhi vinatawala mandhari vikiashiria ukubwa na usawa wa uzalishaji mkuu wa kilimo.

Wanaume wawili wanatunza mazao katika mazingira ya chafu ya viwandani. Muundo huo umetengenezwa kwa vyuma na kifuniko cha nje cha plastiki. Safu sambamba za mimea zimepangwa kwenye eneo la kilimo na kamba nyeupe zinaning'inia kutoka kwa fremu za chuma ili kutoa msaada wa muundo kwa mimea inayokua.

Shamba kubwa la mimea ya kabichi, katika kilimo cha viwandani. Mazao yamepangwa katika safu nadhifu, ili kuongeza matumizi ya ardhi. Nyuma kuna mazao zaidi na hali ya jumla ni ya uzalishaji wa kilimo.

Mwanaume anayetembea katika chafu ya kilimo ya viwandani yenye safu za mimea pande zote mbili. Chafu imejengwa kwa karatasi ya plastiki na fremunza chuma zilizopinda. Udongo ni wa kahawia na mimea ina majani makubwa ya kijani. Kila mmea umefungwa na vipande vya kamba nyeupe ambazo zinaenda kutoka kwenye mimea hadi kwenye fremu za chum za chafu kwa msaada.

Msongamano wa kuku wa kahawia wanaotaga mayai katika eneo ndogo la ndani unaoononyesha hali ya kawaida ya ufugaji wa kuku wa kiviwanda. Kuku hao wamekusanyika pamoja karibu na vituo vya kulisha na kunywa maji.

Shamba kubwa la mananasi na kilimo cha viwandani. likiwa limejaa mimea inayonyooka hadi kwenye mteremko wa kilima. Mazingira haya ya kilimo cha viwandani yanaonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa wa tunda hili la kitropiki.

Wafanyakazi akipanga mazao ya vitunguu, katika mazingira ya kilimo cha viwandani, na rundo kubwa la vitunguu vyekundu, likionekana zaidi mbele. Mikono ya mfanyakazi, na sehemu ya chini ya mwili, akiwa amevalia champali, ikionekana anapofanya kazi ya kupanga mazao.

Mtazamo ukiangalia chini, safu za miti ya ndizi iliyopandwa katika shughuli za kilimo cha viwandani , matunda za ndizi mabichi yamening'inia kutoka kwa miti kati ya majani makubwa. Udongo unaonekana kuzunguka mzingi wa miti na safu zimemea hadi umbali.

Shamba kubwa la kabichi linaenea hadi mbali, chini ya anga safi, kuashiria mbinu za kisasa za kilimo cha viwandani. Safu zilizo sawa za kabichi zilizo komavu, zinaonyesha mpangilio uliolimwa na mavuno mengi. Mstari wa umwagiliaji hupita kati ya safu kutoa maji muhimu.

Shamba lenye mazao linamwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji ambapo maji hutiririka kupitia mifereji kati ya sako za mimea. Udongo ni wa rangi ya kahawia iliyokolea na mimea ni ya kijani kibichi na yenye majani mengi, nyuma safu zaidi za mazao zinaenea hadi mbali na mstari wa miti kando ya ukingo wa shamba.

Mfereji wa zenge wa umwangiliaji maji, unapita katikati ya shamba yenye majani mabichi ukionyesha mfumo bora wa usimamizi wa maji. Mabomba ya usambazaji yanatoka kwenye mifereji kwenda kulisha mimea ya shamba.

Shamba la mazo mengi lililo na majani ya kijani kibichi linalotumia umwagiliaji wa mifereji, mitaro miembamba huchimbwa kati ya safu za mazao na maji hutirirka kwa nguvu ya mvutano chini ya mifereji.

Maji yanatola kwa nguvu kutoka kwa mabomba yanayopita kwenye udongo mweusi katika mfumo wa umwangliaji wa kunyunyuzia maj, yakiongeza uhifadhi wa unyevu na kukuza mazingira bora ya ukuaji wa mazao.

Shamba la mazao mengi ya kijani kibichi. Linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa mifereji. Ambapo maji yanasambazwa kwa ufanisi kati ya safu za mimea. Kwa kutumia mabomba yaliyo ardhini, yanayotoa maji kutoka kwa bwawa la maji.

Safu za mimea midogo katika mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani, ikiwa na mabomba meusi yanayoendeshwa katikati ya mimea ya kila safu, kutoa maji kwa ufanisi kwenye mizizi. Mimea hiyo ni ya kijani kibichi na imepangwa kwa usawa. Shamba lina udongo wa kahawia na limelimwa vizuri kuonyesha kilimo bora na endelevu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukitumika katika safu ya mazao. Msusuru wa mabomba ya umwagiliaji ya kijani kibichi yakiwa yamepangwa sambamba na umbali sawa katika safu ya mazao madogo. Udongo unao zunguka mimea hiyo ni unyevu na kahawia iliyokolea.

Shamba la mazao machanga linalomwagiliwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Huku mabomba meusi yakinyooka kando ya kila safu, na kuwa za kunyunyizia zikitoa maji moja kwa moja kwenye msingi wa mimea. Watu watatu wanafanya kazi shambani ikionyesha shughuli za kilimo na matumizi bora ya maji.

Kilimo kikubwa kinachotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone kupitia mabomba meusi yanayopita kwenye safu za mazao. Kikizingatia matumizi bora ya maji katika kilimo. Njia hii ya umwagiliaji inakamata kiini cha kilimo cha kisasa kwa kuzingatia uendelevu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umefungwa katika shamba lililolimwa, lenye udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu, unaonyesha uhifadhi wa maji na mbinu bora za kilimo. Mfumo huu unajumuisha mabomba ya kijivu, na vali zenye vipini vya rangi ya machungwa mwanzoni mwa safu. Mfumo huu unahakikisha unyunyuziaji wa maji, unaolengwa na endelevu wa mazao.

Shamba lenye safu za mazao na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu una mabomba meusi ya plastiki, yanayokwenda sambamba na safu za mazao. Mazao ni ya kijani kibichi na yanaonekana yamewekwa kwa nafasi sawa. Nyuma kuna miti na nyasi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaofanya kazi ,kuonyesha bomba jeusi la umwagiliaji likiwa limeenea ardhini na mimea midogo ikikua karibu nalo. Kidhibiti chekundu kinaonekana kwenye bomba na maji yanadondoka kutoka kwake, kuenda kwenye udongo .Madimbwi madogo ya maji yametokea.

Shamba kubwa la kilimo lenye mimea ya kijani iliyo pandwa kwa mistari sambamba. Maji yanapita kati ya mistari kupitia mfumo wa umwagliaji wa uso ambako maji yanaelekezwa ardhini kufikia mizizi ya mimea. Bomba la umwagiliaji lililo mbele linapeleka maji kwenye mifereji ili kuhakikisha mimea yote inapata maji kwa usawa.

Shamba kubwa la mboga la kilimo cha viwango vya juu kinachotumia vinyu nyuzio kumwagilia mimea maji. Vinyunyizio vimeunganishwa na mabomba yanayo peleka maji katika sehemu zote za shamba uzio unao zunguka shamba hili ni wa miti.

Sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa ndani ya container kontaina la kijani lililojazwa kokoto. Mfumo huu una vipengele kadhaa kama vile: kidhibiti cha shinikizo, kichujio cheusi na valve ya kudhibiti ya buluu. Mpangilio huo ni sehemu ya kawaida katika mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, inayotumika katika kilimo, bustani na mandhari ya mazingira.

Kuku wa kahawia amesimama juu ya banda la mbao lililofunikwa na wavu wa waya katika mazingira ya nje, pengine katika uwanja wa nyuma ya nyumba au shamba ndogo. Mpangilio ni rahisi na unaangazia vipengele vya msingi vya ufugaji wa mifugo.

Daktari wa mifugo aliyevaa nguo za rangi ya kijani kibichi na suruali ya blue akiwa kwenye shamba akiandaa sindano kwa ng'ombe. Nyuma yake, ng'ombe amesimama ndani ya zizi lake. Mandhari ni mazingira ya shamba, katika hali ya umakini na kitaalamu, inaashiria huduma ya kawaida ya mifugo.

Ndege kilemba aliyesimama kwa fahari katika uwanja wa nyasi, akionyesha sifa za kipekee za kimwili. Miguu mirefu na myepesi ikitokeza kutoka mapaja yenye manyoya meusi. Mkia mrefu wenye ncha nyeusi umenea nje. Ndege kilemba ni mnyama pori anayeishi katika savana wazi na maeneo ya nyasi.

Gongola kijani ambaye ni mjusi wa porini katika mazingira yake ya asili. Ngozi yake ni mchanganyiko wa rangi ya kijani kibichi, manjano na kahawia. Mkao wake unaashiria umakini kwa mtazamo wa juu. Mandhari inaonekana kuwa ya kitropiki.

Ndege kilemba aliyesimama kwa fahari katika uwanja wa nyasi, akionyesha sifa zake za kipekee za kimwili, miguu mirefu na miepesi ikitokeza kutoka mapaja yenye manyoya meusi, mkia mrefu wenye ncha nyeusi umeenea nje, ndege kilemba ni mnyama posi, anaishi katika savannah wazi na maeneo nyasi.